Wafanyikazi hawa wa serikali wamejumuika pamoja na mmoja wao mwenye amevaa miwani nyeusi anaongelesha wananchi. Vijana hawa wanne wamenyoa wote kipara.

Kuna watu wengi wanangoja kuhudumiwa katika huduma center . Kuna vijana na pia kuna wasichana. Wote wameketi chini kwenye viti hizo ambazo zimetengenezwa wakingoja.

Wachezaji hawa warefu na wafupi wamesimama kwenye fleni na wamevaa jezi za kucheza zenye ni nyeupe, yekundu, nyeusi. Hapo nyuma yao wameandika Kenya na wote wameangalia mbele.

Watu hawa wanaongoja kuhudumiwa na wengine wamekaa chini ndio wasichoke. Kuna vijana na pia kuna wasichana. Kuna wenye wamebeba karatasi kwa mkono yao.

Watu hawa wamekuja kuona mchezo wa mpira. Wengine wamevaa nguo ambazo wameandika nambari nyuma. Kuna wasichana, vijana na watoto. Wamekaa kwa uwanja kubwa na ni kama mvua inataka kunyesha.

Hawa ni wafanyikazi wa serikali ,wote wamejiunga pamoja, ili kuendeleza nchi .Wamesimama kwa foleni wengine mbele na wengine nyuma ili kuongelesha wananchi.

Hawa ni wafanyikazi wa huduma center, kuna wasichana na vijana na watu hawawezi sema kwamba watu hawajachaguliwa vizuri. Kuna kompiuta mbele yao ambayo huwasaidia kufanya kazi kwa urahisi, wameketi wakiendeleza kazi yao.

Rais mkuu wa Kenya Uhuru Kenyatta, anaandika kitu kwenye karatasi kwa meza ambayo imejaa vitu vingi. Kuna maji na kuna vitu hapo mbele. Aki na bibi yake hapo kando.

Hii mchezo wanacheza na wasichana. Mmoja wao mwenye amebeba mpira amesonga nywele na amevaa nguo ya mchezo. Kuna wenzake ambayo wanashindana nao na watu ambao wamekaa wenye wanawaangalia wakicheza.

Rais wa Kenya, Uhuru Kenyatta hajavaa nguo zake za kazi ila amevaa tu yenye anatembea nayo. Ameeka kofia kwa kichwa na anasalimia wafuasi wake ambayo ni wamama hapo mbele. Watu wamekuja kwa wingi mno.

Hii karatasi inasaidia kujua kwenye ulizaliwa, jina ya wazazi wako, mama na baba, tarehe ambayo ilitengenezwa na inasaidia na shuleni.

Kuna wafuasi wengi ambayo wanapenda Moi sana na wameeka vibandiko kwa macho na kwa kichwa yenye inaonyesha kwamba wanataka kumweka kukuwa rais.

Msichana mmoja mwenye amenona na amevaa nguo yenye ni nyeusi, nyekundu na nyeupe na amevaa kofia, anauchukua mkono yake na muhudumu mmoja wa huduma center na kuweka kwa karatasi.

Wachezaji hawa wako kwenye harakati zao za mbio wa kupiga mpira. Wanairusha kutumia miguu. Kuna watu wengi hapo nyuma yao wenye wanawatazama wakicheza.

Kuna shughuli ya serikali ambayo inaendelea hapa. Hii ni uwanja kubwa na kuna viti vingi ambavyo watu wamekaa. Kila mtu anafanya kitu ambacho anataka. Kuna wenye wanacheka, wengine wanajiongelesha na wengine wako kwa makini wanaangalia kile ambacho kinafanyika.

Tenki kuu ya maji imewekwa juu na ni nyeusi na wameweka paipu ambayo inapeleka maji huko juu. Imejengwa kwa umbali na inasaidia watu wakati wa ukame kuhifadhi maji.

Watu wako wengi sana hapa. Kuna vijana, kuna wasichana. Wote wamekuja kuhudumiwa. Vyenye wamekaa wanaongoja nafasi yao ifike waitwe ndo pia waweze kuhudumiwa.

Watu hawa wamejumuika kwa wingi sana kwenye shughuli ya serikali ambayo inaendelea. Wengine wamevaa nguo ambazo zinafanana zenye ni nyekundu. Kuna wenye wamekaa na wamesimama pia.

Hawa ni watu ambao wanapenda timu ya Bandari. Wamekuja kwa wingi kuona venye wachezaji wao wanacheza. Kuna wenye wamesimama na kuna wenye wamekaa kwenye viti. Wengine wamevaa vazi ya hio timu.

Hapa ni kituo ambacho wanatengeneza kipande za watu. Ziko mingi sana na ni za watu tofauti tofauti. Zimefungwa tofauti tofauti na zimewekwa kwenye hilo kabati, mtu akitaka yake anakujia.

Kuna wasaidizi wa huduma namba hapa, wamekuja na kuweka watu ili wasimame na wengine waketi wenye wanahudumiwa. Wametengeneza hema ambayo inawasaidia na kivuli na hata mvua.

Rais wa Kenya William Ruto amevaa koti yake nzuri sana yenye ni nyeusi na amenyonga tai. Ametoka kuongea na wananchi. Kando yake kuna afisa mkuu mwenye anahakikisha kwamba kuna usalama.

Hawa ni watu wa timu wa Gor Mahia. Wamekuja hapa kwenye hili uwanja na wamekusanyika kwa wengi ili waone timu yao ikicheza. Wengine wamevaa miwani za kuchekesha na pia nguo rasmi ya mpira hiyo.

Aliyetaka kukuwa rais kitambo Raila Odinga, anaongea kwenye camera na kuna wafuasi wake hapo kando wakimngojea amalize kile ambacho anasema.

Hawa ni wafuasi wa Gor Mahia FC. Wamekuja kushangilia watu wao wakicheza. Wamevaa nguo ambazo zinafanana na wameandika jina ya timu hiyo. Wote wamefurahi na wanapiga firimbi.

Watu hawa wanasaidiwa kutengeneza huduma namba . Wamama wamekuja kwa wingi sana na wamefunga vitambaa kichwani. Kuna mmoja msaidizi ambayo amekaa na amevaa vazi lake la kazi, mwenye anawaonyesha kile ambacho kimeandikwa kwenye karatasi hilo amempa kwa mkono.

Hawa ni wafuasi wa mchezo inaoendelea. Wanapiga firimbi na wamefurahi sana, wamebeba bendera ya nchini Kenya ambayo ina rangi tofauti kama nyeusi, nyekundu na nyeupe.

Wasichana hawa wawili wako na nguvu sana na wanacheza waking'eng'ania mpira. Wamevaa vazi la michezo na nambari zao wameandika mbele na nyuma. Kuna watu ambao wameketi kwenye kiti na wanawatazama wakicheza.

Wafanyikazi hawa wa serikali wamesimama mbele ya watu, wakibeba karatasi ambayo limeandikwa kazi hilo ambayo wanafanya. Kuna wasichana na wavulana na mmoja ni mzungu mvulana.

Watu hawa wanajaza fomu zao zenye ni nyeupe. Wanaandika na kalamu na kila mtu anaangalia yake. Kuna mama ambayo amesimama na karatasi na pia mwingine amesimama bila kubeba kitu.

Watu hawa ni wafuasi wa Gor Mahia. Kuna wasichana na kuna wavulana. Mmoja mwenye amesisonga nywele na ni mweupe amebeba nguo yenye imeandikwa jina ya hapo na amefurahi sana kuona mpira.

Wachezaji hawa wanashangilia wenzao wakicheza na ni wasichana warembo. Wametengeneza nywele zao kwa njia tofauti tofauti na wamevaa vazi lao la kucheza na viatu.

Wachezaji hawa wote vijana wamevaa vazi yenye ni nyekundu na viatu tofauti tofauti. Kuna neti nyuma yao ambayo watarushia mpira ndio waweze kushinda.

Watu hawa ni wafuasi wa Sportpesa, wamevaa vazi hilo. Wengine wamebeba mkono yao juu wakishangilia na kupiga firimbi. Kuna mama mmoja ambayo amebeba mkoba nyekundu mbele yake.

Rais wa kitambo Uhuru Kenyatta, amebeba bibilia juu na kuhakikisha kwamba atafanyia watu wa Kenya kazi mzuri. Kando yake kuna bibi yake Margaret mwenye ako na nywele yenye imeanza kukuwa nyeupe.

Watu hawa wamepungua kwasababu kuna viti ambavyo watu hawajakaa na zingine wamekaa. Wanangoja kuhudumiwa na wengine wamemaliziwa. Kuna watu ambao wanawasaidia hapo kwenye hizo dirisha zenye zimeachwa wazi.

Mchezaji huyu anakimbia kwa kasi sana. Amebeba mguu zake zote juu na anaitwa Kipchirchir. Amevaa nguo yake ya ukimbizi na kuna wenye wamekaa chini wakimwangalia.

Watu katika timu hii wamevaa nguo zenye zinafanana. Kuna wasichana na wababa. Wengine wamebeba mikono juu na wanatoka kujibu kile ambacho kimeulizwa.

Watu hawa wanafanya kazi katika kituo cha huduma center . Kuna msichana mmoja ambaye anangoja kuhudumiwa na amekaa chini. Kuna afisa wa polisi mwenye amevaa kofia nyeusi mwenye amekuja kuongea na mfanyikazi wa hapa.

Hili nyumba ni ya huduma Kenya na kuna vijana wengi hapa mbele. Kuna polisi ambayo anahakikisha kwamba kuna amani. Kuna wavulana wawili wa kwanza ambayo wanaongea wakikuja na kuna wengine nyuma yao.

Huyu ni muhudumu wa huduma center . Amevaa vazi lake ya nyeupe na nyekundu na amefunga mdomo na barakoa. Ako na kompyuta mbele yake yenye anatumia kufanya hili kazi.

Kuna mtaro ambayo imepigwa kubwa sana, yenye inasaidia maji ipite kwa siku za mvua. Pia, kuna barabara ambayo imejengwa na kuna nyumba pia.

Hawa watu wanapenda Kalonzo sana. Wamekuja nayeye ili aweze kuongelesha wananchi. Wamevaa vazi ambayo inafanana na wengine wamebeba karatasi ambayo imeandikwa jina yake.

Mchezaji huyu ameanguka chini kwa mchanga. Ashakimbia na amehitimu nambari moja. Hapo nyuma kuna wenye wameketi wakimwangalia.

Rigathi Gachagwa amevaa nguo nyeupe yenye mkono yake ni nyekundu. Anashikilia kitu kwenye mkono yake yenye iko kwa meza, na kuna tarakilishi hapo mbele. Kuna wasaidizi wake hapo kando wanamgojea amaliziwe.

Kuna vipande vingi hapa na vimeshikwa pamoja kando kando. Ni za watu tofauti tofauti na zimewekwa mezani. Zinatumika kwa kazi mingi.

Hapa ni kituo cha huduma center. Wameijenga vizuri sana na wameandika kila mahali na huezi potea. Kuna wenye wamekaa kwa viti za nyuma wanangoja kuhudumiwa na wengine washa itwa na wanaendelea kusaidiwa.

Watu hawa wote wako kwenye kituo cha huduma center, nyumba hili limjengwa kubwa sana na limepakwa rangi na wameandika "Vitu Apo Ukutani". Kuna mschana ambaye amekaa na amevaa miwani, akisikiza kitu ambayo anaambiwa na kijana ambaye amesimama mbele yake.

Kijana huyu ambayo amevaa kofia, amebeba karatasi zake zenye alienda kutengeneza. Hapo nyuma yake kuna magari tofauti tofaut zenye zimesimamishwa. Kuna watu pia wenye wamekaa pamoja.

Hawa na wanaspoti na wanashangilia kwa sababu watu wao wameshinda. Kuna wasichana ambao ni warembo wamevaa nguo zinafanana na wanashangilia na kupiga kelele. Wamebeba bendera ya Kenya kumaanisha ni wa nchini Kenya.

Wachezaji hawa wanaendelea kucheza uwanjani. Wamevaa vazi lao la kucheza yenye iko na rangi tofauti tofauti. Kuna mipira hapo chini ambayo wanapiga na miguu. Hapo nyuma kuna wafuasi wao wenye wanawashangilia wakicheza.

Watu hawa ni wafuasi wa wachezaji wa Tusker, wamevaa nguo zao na kubeba pia bendera. Wengi wao ni vijana moja peke yake mwenye ni mdogo ndio amevaa nguo haifanani na wenzake.

Kuna vijana wanne hapo. Wawili ni wakubwa na wamevaa nguo za nyumbani ila wengine ni wafanyikazi wa hapo na wamevaa vazi la hapo. Watatu wamevaa barakoa, mbili zinafanana na moja ni nyeusi.

Wasichana hawa na vijana wamekuja kuona mpira. Kuna wakenya kwasababu wamebeba bendera yao. Nyuma hapo kuna vijana ambayo wanasimama wakisherehekea ushindi.

Vijana hawa wanacheza mpira kwa uwanja kubwa sana. Wametengeneza mabati hapo nyuma yenye inafanya watu wasiingie kwa uwanja. Kuna nguo tofauti tofauti ambazo zinaonekana hapo.

Hawa watu wamekuja kuona venye mchezo yao inachezwa. Wamevaa nguo yenye inafanana yenye imeandikwa Kenya. Hapo nyuma yao kuna mti ambayo imemea na nyumba ambayo imejengwa.

Hawa watu wamekuja kusaidia timu yao ili kushinda, Wamevaa nguo tofauti tofauti na kuna wasichana pamoja na vijana. Wameketi chini kwenye viti.

Watu hawa wako kwenye kituo cha huduma center . Kuna mzee ambayo amenyoa kipara na amevaa long'i yenye ni nyeupe. Amebeba karatasi na ako na kalamu mkononi. Yeye ndiye mkubwa hapa wengine ni watoto.

Wachezaji hawa wametoka kucheza. Wamevaa vazi lenye linafanana. Kuna wenye wameinama na wengine wamesimama ili waweze kupiga picha kwa uwanja.

Kuna mtu mmoja ambayo amebeba simu na anapiga mkubwa picha akifanya na kuchukua mkono wa yule jamaa na kuweka kwenye karatasi hilo. Kuna watu wenye wanaongea hapo nyuma na wengine wao wamevaa barakoa.

Watu hawa wako na furaha sana. Kuna msichana mmoja ambaye amekaa chini na anatumia kompyuta na ameeka mkono juu ya meza. Anaongeleshwa na vijana hawa watatu ambayo wamesimama.

Vijana hawa wameshinda mchezo yao na wamepewa kikombe yao juu. Wengine wamebeba mikono na wanacheka sana na meno zao ziko nje.

Wachezaji Hawa wawili wanang'ang'ania mpira. Mmoja anapiga ikienda juu na mwingine Ako nyuma yake. Hapo nyuma kwa uwanja Kuna viti ambavyo vimetengenezwa ya watu kukalia.

Kuna vijana wengi sana wakubwa na wengine wamekuja kujishughulikia. Kuna mwingine amebeba karatasi kwa bahasha na amefunika mdomo wake na barakoa. Kuna pia polisi ambayo anahakikisha kwamba kila kitu kiko sawa.

Watu wanangoja kuhudumiwa katika kituo cha Huduma centre . Kuna watu wafanyikazi ambayo wanatumia kompyuta ili kufanya kazi iende haraka.

Wachezaji Hawa wamefurahi mmoja wao akishinda ,na wanampenda sana, na mmoja amemshika kichwani ,wamevaa vazi lao la mchezo lenye mbele limeandikwa Bandari FC.

Rais wa kitambo Uhuru Kenyatta, anasamimia mama mwingine mrembo mwenye ni mweupe, wote wanacheka. Nyuma yao kuna watu ambayo wamesimama.

Wachezaji hawa wanacheza sana kwa kasi. Mmoja ameangusha mwenzake na hataki kuachilia mpira. Wengine wawili wako nyuma yao, pia wanakimbia. Kuna watu pia wamekaa hapo kwa viti wakiwachungulia wakicheza.

Wamama hawa wawili wanafanya kazi katika huduma center . Mmoja anasaidia baba ambayo amekaa kwa kiti yenye ni rangi nyekundu na amenyoa kipara, kufanya vitu ambavyo anataka afanyiwe. Huyo mwingine ameketi akiwaangalia.

Hawa ni wachezaji. Wote wamefurahi sana. Wanatoka nchini Kenya. Wamevaa vazi ambazo zinafanana. Mmoja wao amebeba mipira mbili kwa mabega.

Watu hawa wamejiunga pamoja wakikuja kuona mpira inayoendelea. Wamevaa vazi ambazo zinaonyesha hivo. Kuna wenye wamesimama na kuna wenye wameketi.

Hapa, ni kituo cha Huduma Centre, na yenye iko Kenya nchini, watu wengi wamekuja hapa ili kusaidiwa kutengeneza vitu vyao tofauti tofauti. Kuna wafanyikazi na wote wamevaa nguo zao za kazi.

Kuna wachezaji wawili hapa mmoja mrefu mwenye amebeba mpira anatoka nchini Kenya kwa sababu wameandika kwenye hilo nguo yake na wameandika nambari ambayo anacheza. Hapo kando yao kuna viti ambayo watu hukaa.

Watu wao wako kwenye nyumba moja ya huduma center, Wanangoja wakubwa yao waongezeshe, hawa wafanyi kazi, ndio waweze kudumiwa kuna wamama pamojana, wababa.

Wachezaji hawa wamekuja pamoja ili waombe ndio washinde wakicheza. Wamevaa nguo zao na wameandika nambari na jina zao. Wameweka pia viti hapo nyuma ya kuketi.

Wafuasi hawa wa mchezo wa mpira wanapenda sana timu ya Tusker. Wote wanashangilia, wanapiga firimbi na wamebeba mkono yao juu ila wengine wameketi wakiona ikiendelea.

Kuna afisa wa polisi ambaye amevaa nguo na kofia yake ya kazi, anaangalia watu na kuhakikisha kwamba kuna mpangilio na amani. Wengine wamekaa chini wakingoja kuhudumiwa.

Huduma center ni nyumba ambazo zimejengwa kila sehemu ya Kenya na zinasaidia watu kufanya vitu vingi sana. Hapa kuna wamama wenye wanafanya kazi hapa, mmoja anaongeleshwa na mkubwa wa hapa. Wengine wamekaa chini wakiendelea na kazi yao.

Kwenye hili uwanja, kuna mchezo tofauti tofauti zinaendelea, kuna waschana ambazo wanacheza, na wanataka kupata ushindi, kando yao, kuna pia vijana wenye wanaendelea, kuna watu ambao wamekuja kuwatazama.

Watu hawa ni wengi sana na wamekuja kusaidika na watu wa Huduma. Wasaidizi hao wamekaa kwenye viti na wote waliambiwa wavae barakoa.

Watu hawa wote ni wafanyikazi wa huduma center. Wamevaa vazi yenye inafanana na ya kazi. Hapo kando kuna afisa ambayo amevaa vazi lake na kofia, ili kuhakikisha kuna amani.

Raila Odinga anapigwa picha akiongelesha wananchi. Amevaa suti lake na kunyonga tai. Hapo kando kuna watu wakubwa ambayo wanamsaidia kupata ushindi.

Watu hawa wamekuja kusaidika. Hapa, kuna kazi ya serikali ambayo inaendelea. Kuna wasaidizi ambao ni wasichana wawili, wenye wamevaa barakoa na wamesonga nywele. Watu wanakaa chini na kungoja wahudumiwe.

Hawa watu wanafanya kazi katika serikali kotini. Wengine wamebeba vitabu mkononi na zingine ziko chini mezani. Pia kuna kompyuta ndogo hapo. Kuna wasichana pamoja na vijana hapa.

Rais wa kitambo Uhuru Kenyatta amevaa koti yake na amenyonga tai. Ameeka nywele yake vizuri na ameichana. Anaongea na wakili wakubwa wa Kenya.

Watu hawa watatu wanatoka nchini Kenya na wamevaa nguo zenye zimeandikwa hivyo. Wa katikati, ameeka kofia kwa kichwa na ameweka miwani kwa macho na nguo yake ni nyeupe. Wengine yao ni nyekundu.